Hili ni biwi la takataka, kuna takataka nyingi zenye rangi tofauti tofauti. Kando ya takataka hizi kuna maji chafu, kuna nguruwe, kuna nyumba nyingi ambazo zimejengwa kwa kutumia udongo na mabati, na kuna miti.

Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Wengi wao wamevaa jaketi akisi. Wanapanda miche. Upande wa nyuma kuna miti na kuna nyumba.

Mahali hapa kuna watu wengine ni askari. Watu kadhaa wameshikilia mche, kuna mwiko na kuna shimo nyuma ya watu hawa kuna miti.

Mahali hapa kuna watu watatu. Wote ni wa jinsia ya kiume. Kuna takataka, kuna karatasi zenye rangi tofauti tofauti, kunazo zenye rangi ya samawati, zenye rangi nyekundu, zenye rangi ya manjano, zenye rangi ya kijani kibichi na pia zenye rangi nyeusi. Kuna maji.

Kuna takataka nyingi zenye rangi tofauti tofauti. Kuna nyumba nyingi sana ambazo zimejengwa kwa kutumia udongo na mabati. Mabati yamezeeka sana, na kuna miti.

Mahali hapa kuna watoto kadhaa. Kuna maji. Kuna nyumba nyingi ambazo zimejengwa kwa kutumia mabati. Mabati haya yamezeeka. Kwa umbali kuna ghorofa ndefu.

Kuna twiga watatu na kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Wengine wamebeba mikoba kwenye migongo yao wanalisha twiga hawa chakula.

Gari lenye rangi nyeupe limebeba takataka nyingi ambazo zimewekwa ndani ya magunia. Kuna watu wawili, moja amevaa kofia, wote wa jinsia ya kiume wako juu ya gari hili.

Hapa ni mahali kwenye uwanja mkubwa sana. Kuna watu wengi wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani. Kuna watu kadhaa ambao wamesimama wa jinsia ya kike na ya kiume wanaigiza.

Huu ni upandaji wa mti. Watu kadhaa wa jinsia ya kike na wengine ya kiume wanapanda mti. Kuna mtoto mdogo, msichana ameshikilia mti.

Mahali hapa kuna miti mingi, kuna mmoja mkubwa sana wenye matawi mengi. Kuna nyasi, kuna mama mmoja ambaye amevaa rinda na ameekelea miwani juu ya kichwa. Ametandika shuka chini, ameshikilia matunda.

Kuna biwi la takataka ambalo lina takataka nyingi sana zenye rangi tofauti tofauti. Takataka hizi zimechomwa, kuna moshi. Kuna watu kadhaa wakubwa na wadogo. Kuna watoto wawili ambao wamevaa sare za shuleni.

Kuna biwi la takataka. Lina takataka nyingi zenye rangi tofauti tofauti. Kando ya takataka hizi kuna maji machafu. Kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa kutumia udongo na mabati. Mabati yamezeeka, kuna miti.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume amelala chini. Kuna watu kadhaa Kuna takataka nyingi sana, kuna magunia, kuna miti kwa umbali Kuna nyumba zinaonekana.

Mahali hapa kuna wanafunzi na walimu, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kila mmoja amevaa barakoa na wameshikilia miche. Nyuma yao kuna miti mingi mirefu.

Kuna gari moja lenye rangi nyeupe kwenye barabara hii. Karibu na gari kuna twiga anaonekana akivuka upande mwingine wa barabara. Kando ya barabara kuna nyasi. Kwa umbali kuna ghorofa zinaonekana.

Hapa ni sokoni. Kuna viazi vingi ambavyo vimewekwa ndani ya ndoo. Kuna nyanya, kuna mboga na kuna mayai. Mtu mmoja ambaye amevalia fulana ya rangi nyeupe anaonekana na pia kuna watu kadhaa.

Kuna nyumba nyingi sana ambazo zimejengwa kutumia udongo na mabati. Mabati haya yamezeeka sana. Kuna ambazo zimegongwa kwa misumari.

Watu wawili, mmoja ambaye amevaa shati ya rangi ya samawati wanasafisha mahali hapo. Wanaonekana wakiokota takataka. Karibu na watu hawa, kuna maji, kwa mbali kuna ghorofa na magari yanaonekana.

Humu ni darasani. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule za rangi ya samawati. Wameketi kwenye madawati. Walimu wawili, mmoja wa kike, na mwingine wa kiume, wamesimama.

Pundamilia kadhaa wanaonekana mahali hapa. Kuna Barabara ndefu. Wanaonekana wa nakula nyasi zilizo upande wa kushoto na upande wa kulia wa baraste hii kwa mbali kuna nyumba zinaonekana.

Chupa nyingi sana zinaonekana mahali hapa. Kuna watu wawili ambao wameshika magunia. Kuna nyasi, kuna maji yanayoonekana mahali hapa, na pia kuna miti.

Mja mmoja wa jinsia ya kike ameketi kwenye mawe. Anaonekana akipika. Kuna masufuria uteo pia. Kuku mmoja anaonekana akidona mwiko ulio ndani ya sufuria. Karibu na mtu huyu kuna maji.

Kuna mnyama aina ya pofu kwenye eneo hili lenye nyasi nyingi. Upande wa nyuma kuna uzio wa waya. Anapembe ndefu sana, kuna miti mingi. Anaonekana akiwa kwenye hifadhi za wanyama pori.

Wanafuzi wanne, ambao wamevaa sare za shule, wameketi. Wote ni wasichana. Wanaonekana wakisoma wakitumia tarakilishi ambazo ziko juu ya meza na kuna mwalimu.

Kuna watu wengi, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine wa kike, kuna pikipiki, kuna matatu kubwa ya kubeba abiria kwenye barabara hii, kuna mwavuli na kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna magari, mengine ni mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ni ya kike, wakiwemo askari. Kuna miti na pia kuna ghorofa.

Kuna matatu kubwa na ndogo za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa. Kando ya barabara kuna miti mingi na kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna matatu za kubeba abiria kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna nyaya za stima, na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi ya kijani kibichi na manjano yameegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na mmoja wa jinsia ya kike. Mtu mmoja amevaa jaketi akisi. Kuna miti.

Hapa ni barabarani. Kuna msongamano wa magari makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti kwenye barasi hii. Kuna watu kadhaa. Kando ya barabara kuna ghorofa nyingi ndefu.

Hapa ni barabarani, kuna magari mengi yenye rangi tofauti tofauti. Baraste hizi ni safi. Kando ya barabara kuna miti na kuna gorofa ndefu.

Kuna mabasi mengi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa. Wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Na pia kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi ya samawati yameegeshwa kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike kuna miti na kuna ghorofa.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi ya kijani kibichi na manjano. Kuna watu kadhaa, kuna miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni barabarani. Kuna magari yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa , wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna pikipiki . Kando ya baraste kuna uzio wa ukuta uliojengwa kwa kutumia mawe, na pia kuna miti.

Kuna msongamano wa magari, makubwa na madogo yenye rangi tofautitofauti kwenye barabara moja. Kuna watu kadhaa. Kando ya barabara kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna matatu kubwa, za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti na kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna matatu kubwa na ndogo zenye rangi tofauti tofauti za kubeba abiria kwenye barabara hii. Kuna watu wengi akiwemo makanga wa matatu. Kando ya baraste kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Hapa ni barabarani. Kuna magari yenye rangi tofauti tofauti, kuna pikipiki, kuna watu kadhaa. Kando ya baraste kuna miti. Kwa umbali kuna ghorofa ndefu.

Kuna matatu za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna ghorofa nyingi ndefu na kuna miti.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofautitofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, pikipiki. Kando ya barabara kuna miti na kuna ghorofa ndefu.

Kuna watu kadhaa. Mmoja amevaa jaketi ya kesi. Kuna matatu za kubeba abiria za rangi tofauti tofauti. Zimeegeshwa kwenye barabara hii. Kando ya barabara kuna ghorofa nyingi ndefu.

Hapa ni barabarabi kuna magari kadhaa yenye rangi tofauti tofauti na ia kuna pikipiki. Katikati ya barabara hizi mbili kuna nyasi. Kando ya barabara kuna watu na pia kuna miti.

Kuna gari la moshi, reli, uzio wa waya, kuna watu kadhaa, kuna pikipiki ,kuna miti na pia kuna nyumba.

Kuna barabara tatu, moja ina msongamano wa magari makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa. Kando ya barabara kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Hiki ni kituo cha mabasi na matatu kuna mabasi kadhaa ya kubeba abiria yenye rangi ya samawati, kuna matatu moja yenye rangi nyeupe na manjano, kuna watu kadhaa, kuna ghorofa ndefu.

Kuna magari kadhaa yakiwemo mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kando ya barabara kuna miti na pia kuna ghorofa.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi ya samawati na manjano yameegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kiume na wnegine jinsia ya kike na kuna miti.

Hapa ni barabarani .Kuna magari mengi makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kuna pikipiki. Kuna watu kadhaa. Wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ni ya kike. Kando ya barabara kuna miti.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa yenye rangi tofauti tofauti. Katikati ya baraste hizi mbili kuna nyasi na pia kuna ng'ombe. Kando ya barabara kuna watu na ghorofa ndefu.

Kuna matatu kubwa na ndogo za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa mmoja amebeba mkoba wenye rangi nyeusi. Kando ya barabara kuna ghorofa ndefu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti .Mengine yana rangi ya samawati. Kuna watu kadhaa .Wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti mingi na pia ghorofa ndefu.

Kuna basi la kubeba abiria limeegeshwa mahali hapa. ndani ya basi hili mna abiria. Wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ni wa jinsia ya kike. nje ya gari hili kuna watu kadhaa, kuna miti na kuna ghorofa ndefu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofautitofauti. Kuna pikipiki. Watu wengine ni askari ambao wamevaa jaketi akisi. Kuna miti na kuna ghorofa.

Kuna matatu kubwa na ndogo za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, kuna pikipiki, nyaya za stima na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna matatu kubwa na ndogo za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna pikipiki, kuna watu wengi, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti, nyaya za stima na kuna ghorofa.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti kwenye barabara hii. Ndani ya magari haya mna abiria. Kando ya baraste kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna watu wengi, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna matatu kadhaa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti zimeegeshwa mahali hapa. Kuna nyaya za stima na kuna ghorofa ndefu.

Kuna matatu kubwa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna nyaya za stima na pia kuna ghorofa.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kando ya barabara kuna ghorofa ndefu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria, mengine yana rangi ya kijani kibichi na manjano na mengine yana rangi ya samawati. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti na kuna ghorofa.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa , wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike, na pia kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna matatu kubwa za kubeba abiria zenye rangi ya samawati zimeegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa, wengine ni makanga wa matatu hizi. Kuna nyaya za stima na kuna ghorofa ndefu.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa , mengine ni mabasi ya kubeba abiria. Kuna pikipiki. Kuna watu wengi , wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ni wa kike. Kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna matatu kubwa za kubebeba abiria zenye rangi tofauti, tofauti. Kuna nyaya za stima, kuna pikipiki na kuna gorofa ndefu.

Kuna matatu za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kando ya baraste kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna basi la kubeba abiria lenye rangi ya samawati na limechorwa michoro mbalimbali. Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume na kuna miti.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa, makubwa na madogo, yenye rangi tofauti tofauti. Katikati ya baraste hizi kuna nyasi. Kando ya barabara kuna miti.

Hapa ni barabarani. Kuna magari mengi yenye rangi tofauti tofauti. Katikati ya baraste hizi mbili, kuna uzio wa vyuma. Kando ya barabara kuna miti na ghorofa nyingi ndefu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi ya samawati kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kando ya barabara kuna miti mingi mirefu.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa yenye rangi tofauti tofauti na pia kuna pikipiki. Kando ya baraste kuna miti mingi na kuna ghorofa nyingi ndefu na pia kuna watu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi ya samawati. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti na kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna matatu kubwa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna msongamano wa magari mengi, mengine makubwa na mengine madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa wakiwemo askari. Kuna nyaya za stima, miri na gorofa ndefu.

Kuna matatu kubwa ya kubeba abiria yenye michoro tofauti tofauti imeegeshwa kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna ghorofa na nyaya za stima.

Kuna msongamano wa matatu kubwa za kubeba abiria, zenye rangi tofauti tofauti. Kuna pikipiki, kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Hapa ni barabarani kuna magari mengi yenye rangi tofauti tofauti, kuna watu kadhaa, kando ya barabara kuna uzio wa ukuta uliojengwa kupitia mawe na pia kuna miti.

Hiki ni kituo cha matatu. Kuna matatu nyingi za kubeba abiria zimeegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Nje mmoja amevaa jaketi ya akisi, kando ya matatu hizi kuna ghorofa ndefu na pia kuna nyaya za stima.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, mmoja ni wa jinsia ya kike na mwingine ya kiume. Kuna miti na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna matatu kubwa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa. Wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna pikipiki. Kuna nyaya za stima na pia kuna ghorofa.

Hapa ni barabarani. Kuna magari mengi makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa wakiwemo askari. Kando ya barabara kuna miti mingi mirefu, nyaya za stima na pia kuna ghorofa ndefu.

Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti na kuna gorofa nyingi ndefu.

Mahali hapa kuna mabasi kadhaa ya kubeba abiria. Kuna watu wengi. Wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Wengine wamesimama na wengine wanatembea. Kuna miti.

Hapa ni barabarani. Kuna matatu kubwa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna ghorofa.

Kuna matatu kubwa na ndogo za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kando ya barabara kuna miti mingi na kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna watu kadhaa mahali hapa, kuna matatu za kubeba abiria zimeegeshwa, kuna ghorofa ndefu na kuna nyaya za stima.

Hapa ni barabarani. Upande mmoja wa barabara kuna msongamano wa magari aina tofauti tofauti makubwa na madogo. Kuna watu. Kando ya barabara kuna miti na kuna ghorofa ndefu.

Kuna watu kadhaa, wengine wamevaa kofia. Kuna matatu kubwa na ndogo za kubeba abiria. Kuna ghorofa nyingi ndefu. Kuna miti na kuna pikipiki.

Hapa ni barabarani. Kuna mabasi yenye rangi tofauti tofauti ya kubeba abiria na kuna magari madogo. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Kando ya barabara kuna nyasi. Kuna miti.

Hiki ni kituo cha mabasi na matatu. Kuna mabasi yenye rangi ya samawati na matatu. Kuna watu kadhaa wengine wa jinsi ya kike na wengine wa kiume. Kuna ghorofa ndefu.

Kuna magari kadhaa. Mengine ni ya kubeba abiria. Kuna watu wengine wameketi chini na wengine wamesimama. Kuna miti na kuna ghorofa nyingi ndefu.

Hapa ni barabarani. Kuna watu kadhaa, wengine wamevaa kofia. Kuna pikipiki, kuna matatu kubwa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti. Kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna matatu kadhaa za kubeba abiria zimeegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa, mmoja amevaa jaketi akisi. Kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna matatu kubwa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna pikipiki, kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti, kuna ghorofa ndefu.

Hapa ni barabarani, kuna magari kadhaa makubwa na madogo kuna pikipiki. Katikati ya baraste hizi mbili kuna nyasi na ng'ombe. Kando ya barabara kuna watu na ghorofa ndefu.

Kuna matatu kubwa ya kubeba abiria limeegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna barabara tatu, moja ina msongamano wa magari mengi makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa. Kando ya baraste kuna miti mingi, na kwa umbali kuna ghorofa mingi ndefu.

Kuna matatu kubwa ya kubeba abiria yenye rangi ya kijani kibichi na manjano. Imeandikwa nambari upande wa mbele. Kuna miti, kuna ghorofa ndefu, Kuna mtu.

Kuna mabasi kadhaa ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike, kuna ghorofa ndefu na pia kuna nyaya za stima.

Kuna matatu za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti zimeegeshwa. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna pikipiki. Kuna ghorofa ndefu.

Mahali hapa ni barabarani. Kuna watu kadhaa; wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Wanatembea na wengine wameketi. Kando ya barabara kuna uzio wa ukuta iliojengwa kwa mawe. Kuna miti na kuna nyaya za stima.

Hiki ni kituo cha mabasi kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofautitofauti yameegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti na kuna ghorofa.

Mahali hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa makubwa na madogo yenye rangi tofautitofauti. Kuna nyasi, kuna miti na kuna barabara ya juu.

Kuna matatu kubwa zenye rangi tofauti tofauti za kubeba abiria. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Kuna miti. Kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna matatu kadhaa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti mahali hapa. Kuna watu kadhaa wengine wanatembea na wengine wamesimama. Kuna ghorofa ndefu na kuna mti.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofautitofauti yameegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa, kuna miti na kuna ghorofa.

Hapa, ni barabarani, kuna magari kadhaa, mengine yana rangi nyeupe, na mengine nyeusi. Kuna watu, kuna pikipiki, kando ya barabara kuna miti mingi, mirefu.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna mabasi kadhaa ya kubeba abiria, yameegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa wakiwemo makanga wa mabasi haya. Kuna ghorofa ndefu.

Mahali hapa kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna matatu nyingi za kubeba abiria zimeegeshwa. Kuna nyaya za stima, kuna ghorofa nyingi ndefu.

Mahali hapa kuna watu kadhaa . Wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mkoba na gunia ndogo. Kuna matatu za kubeba abiria na kuna ghorofa.

Hapa ni barabarani. Kuna magari mengi, makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu, wengine wameketi na wengine wanatembea. Kando ya barabara kuna miti na upande mwingine wa barabara kuna ghorofa.

Kuna matatu nyingi zenye rangi tofauti tofauti za kubeba abiria kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike kuna gorofa nyingi ndefu.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna mabasi ya kubeba abiria yameegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti na kuna ghorofa ndefu.

Hiki ni kituo cha matatu, Kuna matatu kadhaa za kubeba abiria zenye rangi tofautitofauti. Kuna watu wengi, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna nyaya za stima na kuna gorofa ndefu.

Kuna watu wengi, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna pikipiki. Kuna matatu kubwa zenye rangi tofauti tofauti za kubeba abiria. Kuna miti na kuna ghorofa nyingi ndefu.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna mabasi ya kubeba abiria yameegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na engine ya kike. Kuna miti na pia kuna ghorofa.

Kuna matatu kubwa za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine wa kike. Kuna miti na kuna ghorofa nyingi ndefu.

Kuna reli, kando ya reli, kuna miti mingi. Upande mwingine, kuna msongamano wa magari mengi, makubwa na madogo, yenye rangi tofauti tofauti na pia kuna watu kadhaa.

Mahali hapa kuna magari, yakiwemo mabasi ya kubeba abiria, kuna watu kadhaa, kuna pikipiki, kuna miti na kuna ghorofa nyingi nefu.

Hapa ni barabarani. Kuna baraste tatu, moja ina msongamano ya magari makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa. Kando ya barabara kuna miti na kuna ghorofa ndefu.

Hapa ni barabarani, kuna matatu ya kubeba abiria yenye rangi nyingi na imechorwa michoro ya watu. Kuna watu kadhaa, kuna miti, kuna ghorofa ndefu, na kuna gari nyingine.

Kuna watu wengi mahali hapa, wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Kuna matatu zimeegeshwa za kubeba abiria, kuna maduka tofauti tofauti na kuna ghorofa zinaonekana.

Hapa ni mjini, kuna matatu kadhaa zanyarangi tofotofoti kwenye barabara. Kuna watu kada wengine wajinsia ya kike na wengine ya kiume. Wengine wanatimbe, wengine wameketi. Kuna korofa, ndefu, zinaonekana.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa. Kuna watu wanaonekana mahali hapa. Kando ya barabara kuna miti. Kuna alama ya barabara inayoashiria kivukio cha watu.

Hapa ni barabarani. Upande mmoja wa baraste kuna msongamano wa magari aina mbali mbali, makubwa na madogo. Kuna watu kadhaa wanavuka barabara. Kando ya baraste kuna miti. Kwa umbali kuna ghorofa zinaonekana.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna mabasi ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti, yameegeshwa. Kuna watu kadhaa, kuna mti na kuna ghorofa inaonekana kwa umbali.

Mahali hapa, kuna matatu kadhaa za kubeba abiria, zimeegeshwa. Kuna watu wengi, kuna miti. Kwa umbali, kuna gorofa ndefu, zinaonekana.

Watu kadhaa wanaonekana mahali hapa. Kuna mabasi ya kubeba abiria yameegeshwa karibu na uzio wa mabati. Kwa umbali, kuna magari madogo mengi yanaonekana. Kuna miti, na kuna gorofa zinaonekana.

Mabasi yenye rangi tofauti tofauti ya kubeba abiria yameegeshwa kwenye barabara hii. Kuna watu mahali hapa na kuna ghorofa nyingi ndefu zinaonekana.

Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike, wakiwemo makanga wa mabasi. Kuna mabasi kadhaa yameegeshwa ya kubeba abiria yenye rangi tofauti tofauti. Kuna ghorofa nyingi ndefu.

Mahali hapa ni barabarani. Kuna magari madogo na makubwa yenye rangi tofautitofauti, kuna pikipiki, kuna watu kadhaa. Kando ya barabara kuna miti mingi mirefu.

Kuna matatu kubwa na ndogo za kubeba abiria mahali hapa. Kuna mtu mmoja wa jinsia ya kiume amevaa fulana yenye rangi nyeupe. Kuna ghorofa ndefu zinaonekana.

Hapa ni barabarani. Kuna matatu kubwa zenye rangi tofauti tofauti za kubeba abiria, na pia kuna gari ndogo. Kuna watu kadhaa. Kuna ghorofa ndefu, na pia kuna miti.

Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Kuna matatu kubwa ya kubeba abiria. Mama mmoja ambaye amebeba mkoba anaingia ndani ya matatu hii.

Watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume wanaonekana. Kuna basi moja lenye rangi ya samawati na manjano. Kuna miti inaonekana kwa mbali kuna ghorofa.

Hapa ni barabarani. Kuna barabara ya chini na ya juu. Kuna magari kadhaa yanaonekana. Kuna pikipiki na kuna watu. Kando ya barabara kuna miti. Kuna nyumba zinaonekana kando ya barabara. Na kuna mabango yanaonekana.

Kuna matatu kubwa ya kubeba abiria, yenye rangi mchanganyiko ikiwemo rangi ya samawati. Kuna watu kadhaa, wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Kuna ghorofa na kuna mti.

Kuna reli ambayo gari la moshi hupitia. Kando yake kuna miti mingi, kuna watu kadhaa, wengine wanatembea, wengine wameketi, na wengine wamesimama. Kuna magari kadhaa na kuna ghorofa ndefu.

Mahali hapa kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Kuna matatu za kubeba abiria zimeegeshwa. Kuna milango ya maduka kando ya barabara hii na kuna ghorofa ndefu inaonekana.

Mahali hapa ni barabarani, kuna magari kadhaa, makubwa, na madogo yenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa akiwemo mtu mmoja anayetembea kwa kutumia migongo, kuna miti, na kuna ghorofa.

Kuna matatu kubwa enye rangi mchanganyiko ya kubeba abiria. Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kiume na wengine wa kike. kuna ghorofa nyingi ndefu zinaoenakana kwa umbali.

Matatu kubwa zenye rangi tofautitofauti za kubeba abiria zimeegeshwa. Kuna watu kadhaa, wengine ni makanga wa matatu hizi. Kuna ghorofa zinaonekana kwa umbali.

Matatu kadhaa kubwa, la nyuma enye rangi ya samawati. Upande wa nyuma lina mchoro wa mtu anayekula peremende nyekundu ya kijiti. Kuna watu kadhaa, kuna ghorofa ndefu zinaonekana.

Kuna barabara tatu, moja ina msongamano wa magari mengi, makubwa na madogo. Kuna watu kadhaa. Kando ya barabara, kuna miti na kuna ghorofa mahali hapa.

Kuna matatu kubwa ya kubeba abiria yenye rangi mchanganyiko ikiwemo rangi ya samawati. Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Mmoja mwanaume amevaa kofia. Kuna pikipiki, kuna mti na kuna ghorofa ndefu.

Kuna matatu kadhaa kubwa za kubeba abiria kwenye barabara hii. Kuna watu wengi. Wengine wa jinsia ya kike na wengine wa jinsia ya kiume. Kuna ghorofa ndefu, na kuna miti.

Mahali hapa kuna watu wengi, wengi ni wajinsia ya kiume na pia kuna wajinsia ya kike. Kuna mti na kuna magari yanayoonekana.

Kuna matatu kubwa zenye rangi tofauti tofauti za kubeba abiria kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa wanatembea kwenye baraste hii. Kando ya barabara kuna ghorofa ndefu.

Hapa ni barabarani. Kuna matatu ndogo zenye rangi tofautitofauti za kubeba abiria na kuna mabasi pia. Kuna watu kadhaa wanaonekana. Kando ya barabara kuna ghorofa nyingi ndefu zinaonekana.

Kuna msongamano wa magari mengi kwenye barabara hii. Kuna askari mmoja wa baraza. Kuna alama za barabara na mchoro wa mtu. Kuna pikipiki na kuna watu wanatembea.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa. Kuna watu wanatembea. Kuna pikipiki. Kuna nyasi. Kando ya barabara kuna miti.

Hapa ni barabarani, kuna magari kadhaa likiwemo gari la askari. Kuna watu na kuna pikipiki. Kando ya barabara kuna miti na kuna gorofa nyingi.

Watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume wakiwemo makanga wa mabasi ya abiria. Kuna mabasi kadhaa yameegeshwa, kuna gorofa ndefu inaonekana na kuna miti.

Mahali hapa kuna watu kadhaa. Wengine wa jinsia ya kike, na wengine wa kiume. Kuna matatu kubwa ya kubeba abiria imeegeshwa. Kuna mama mmoja anaonekana akiingia kwenye matatu hii.

Hapa ni barabarani. Kuna msongamano wa magari mengi madogo na makubwa aina tofautitofauti enye rangi tofautitofauti. Kuna watu. Kando ya barabar kuna miti. Kuna ghorofa nyingi ndefu.

Hapa ni barabarani. Kuna msongamano wa magari makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti. Upande mmoja wa barabara kuna watu kadhaa wanatembea. Kando ya barabara kuna miti na kuna ghorofa nyingi.

Mahali hapa kuna watu kadhaa, wengi wakiwa wa jinsia ya kiume. Wengine wameketi kwenye mikokoteni. Kuna matatu za kubeba abiria na kuna ghorofa ndefu.

Hapa ni barabarani kuna magari mengi, mengine yanaenda na mengine yanarudi kuna pikipiki na kuna watu, kuna ngombe na kuna ghorofa ndefu kando ya barabara.

Watu kadhaa wa jinsia ya kike na wengine ya kiume wanaonekana mahali hapa, kuna mabasi yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa kuna miti, kuna ghorofa ndefu inaonekana kwa mbali.

Hapa ni barabarani, kuna msongamano wa magari mbali mbali. Kuna watu kadhaa. Kando ya barabara kuna gorofa ndefu zinaonekana. Kwa umbali kuna kivukio cha watu.

Askari na raia wengi wanaonekana mahali hapa. Kuna msongamano wa magari kwenye barabara hizi. Ghorofa ndefu ndefu zinaonekana na pia kuna miti. Kuna mtu mmoja aliye na pikipiki yenye rangi nyekundu.

Basi ya rangi ya samawati imeegeshwa kwenye barabara, aina ya Isuzu . Kuna watu kadhaa mahali hapa. Kuna miti na pia kuna maghorofa yanaonekana.

Matatu kubwa na ndogo zenye rangi tofauti tofauti zinaonekana kwenye barabara hii. Huu ni msongamano wa magari. Watu kadhaa wanaonekana na pia kuna miti na ghorofa.

Hii ni barabara kubwa sana. Upande mmoja wa baraste hii, kuna msongamano wa aina mbai mbali za magari zenye rangi tofauti tofauti. Watu wanavuka barabara hii. Kwa mbali kuna magorofa ambayo yanaonekana, na pia kuna daraja.

Matatu kubwa zenye rangi tofauti tofauti zimeegeshwa. Kuna mama mmoja ambaye amebeba mkoba anaingia kwa moja. Watu kadhaa wanaonekana upande wa nje. Nyuma kuna ghorofa.

Barabara hii ina magari kadhaa ya rangi tofauti tofauti. Kuna daraja ambalo watu hutumia kuvuka kuenda upande mwengine wa baraste. Kando ya barabara kuna miti.

Kuna msongamano wa magari mbalimbali yenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa wanaonekana. Gorofa nyingi ndefu moja ikiwa na bendera pia zinaonekana.

Basi lenye rangi la manjano na samawati limeegeshwa. Mbele yake kuna lingine lenye rangi ya samawati. Katikati ya magari haya, kuna mwanaume mmoja aliyevalia sare za ofisi. Karibu na basi la kwanza, kuna shimo ndogo lenye maji.

Kuna basi kadhaa ambazo zimeegeshwa kwenye barabara hii. Moja lina michoro wa mtu ambaye anakula peremende ya kijiti. Kuna watu kadhaa mahali hapa. Kuna ghorofa ndefu pia zinaonekana.

Hiki ni kituo cha matatu. Kuna watu wengi. Miongoni mwao kunao ambao wamebeba mabango yanayoonyesha mahali magari haya yanaenda na nauli. Kuna miti. Kwa umbali kuna ghorofa zinaonekana.

Kuna matatu za kubeba abiria zenye rangi tofauti tofauti kwenye barabara hii. Kuna watu kadhaa, kuna miti, kwa umbali kuna ghorofa ndefu inaonekana.

Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara hii .Kuna mabasi kadhaa yenye rangi tofauti tofauti na pia kuna ghorofa nyingi ndefu sana zinaonekana mahali hapa.

Hapa ni barabarani. Kuna gari la kubeba abiria. Kando ya baraste kuna takataka, kuna watu kadhaa, kuna pikipiki na pia kuna ghorofa ndefu.

Hili ni biwi la takataka kuna aina mbali mbali ya takataka zenye rangi tofauti tofauti kuna chupa magunia karatasi zenye rangi ya samawati na zingine zenye rangi nyeupe kando ya taka taka hizi kuna maji na kuna miti.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa, kuna miti na kuna ghorofa ndefu zinaonekana. Kuna watu wako mahali hapa akiwemo mmoja wa jinsia ya kiume ambaye amebeba mkoba kwenye mgongo, anaongea na simu.

Hapa ni barabarani kuna matatu moja kubwa ya kubeba abiria. Kando ya barabara kuna takataka ambazo zimewekwa mahali pamoja. Kuna watu kadhaa wanasafisha. Kuna magorofa na vibanda vinaonekana.

Hii ni barabara ya mchanga. Kuna maji yanayoonekana kwenye barabara hii. Kuna pikipiki ambayo imeegeshwa karibu na nyumba yenye mabati. Watu wanaonekana wakitembea upande wa mbele.

Hili ni biwi la takataka, lina uchafu mwingi sana, kuna nyasi mahali hapa, kuna miti. Kuna jengo lenye ukuta wa rangi ya samawati. Kwa umbali, kuna ghorofa.

Takataka nyingi za rangi tofauti tofauti ziko kwenye biwi hili. Kuna kuku mmoja anayetafuta chakula mahali hapa. Karibu na biwi hili, kuna mto wenye maji. Kuna miti na kuna mtu mmoja anaonekana kutembea.